Mwanaume huyu amevaa shati ya bluu na suruali ya kijani. Ananawa mikono akitumia mashine ya kukanyagia inayotoa maji. Amevaa barakoa na pia kuna mwanamke kando yake anayevaa barakoa.

Kina mama wawili ambao wamepanga foleni wakiwa wamekalia benchi mmoja ameshika mtoto na kuna mama mwingine ambaye ni daktari amevalia aproni ya yellow akimpea mtoto chanjo. Kando yao kuna mwanamume ambaye amesimama hapo akiwa amevalia nguo nyeupe na kando yao kuna mti.

Afisa huyu wa afya, amevaa barakoa, ameshika kitabu cha rekodi cha wamama wajawazito na vitabu zingine amezishika kwa makwapa, huku akizungumzia huyu mama ambaye amemtembelea nyumbani kwake, akiwa ameegemea ukuta, ambaye akona mimba.

Lori hili linatumika kama kliniki ya kutembeza ambayo haikai mahali pamoja. Hivyo watu wanaweza kupata huduma wakati huo. Kuna watu ambao wako ndani na kuna mwingine ako nje, amevaa miwani, blausi ya nyeupe, na suruari ya rangi nyeusi na kuna meza kando yake.

Watu hawa wameweza kuja hapa kuja kupata huduma kwenye hili lori la kliniki ya usafirishaji ambao huwa haikai mahali pamoja na kuna wanaume wawili ambao wamesimama kwa mlango wake wakiwa wamevaa barakoa na mmoja amevaa saa mkononi.

Afisa huyu wa afya, anaangalia rekodi zake akiwa amejiekelea juu ya meza ambayo imetandikwa kitambaa cha rangi nyeupe. Kuna watoto ambao wamekaa hapo kando yake wakingojea kuweza kuhudumiwa au kupata chanjo ambazo zinahitajika.

Gari hili la rangi nyeupe limefunguliwa milango ya nyuma na upande. Lina maandishi na umbo la moyo ambao ni wa rangi nyekundu. Linatumika kuweza kupeleka matibabu au huduma za kwanza kwenye mahali ambapo hospitali hazipatikani sana. Kando yake kuna nyumba ambayo imejengwa na mabati.

Gari hili linatumika kama kliniki cha kutembea ambacho hakikai mahali pamoja. Wagonjwa wanaweza kuja kuhudumiwa wakati huo ambacho kiko hapo. Kuna mama ambaye amebeba mtoto akiiwa na mwavuli na amevaa nguo ya buluu.

Lori hili linatumika kuweza kupeleka huduma za matibabu katika eneo ambapo matibabu hayapatikani kwa urahisi. Kuna kina mama ambao wamefika tayari na wameingia kwenye lori hili wakiwa na watoto wao kuweza kupata huduma hizo.

Mwanaume huyu amevaa barakoa ameweza kumletea mwanamke huyu bidhaa ambaye amevaa tandio kichwani na akona mtoto wake ni bidhaa kama vile chakula na dawa. Pale nyuma tunaona nyumba ya manyatta na pia eneo hili linaonekana lina ukame sana mvua hunyeshi vizuri kwa sababu hakuna nyasi zinaonekana.

Kwenye kliniki hiki ambacho sio cha muda, kuna wanaume, na wanawake na watoto. Na kuna kiti cha magurudumu. Na mama mmoja ambaye amevalia blausi ya buluu, ameweza kuketi. Na kuna wanaume wawili ambao wamevaa aproni za rangi nyeupe na mama mmoja ambaye amesimama. Na watoto wamesimama kando yao.

Wanaume na wanawake hawa wanatabasamu nzuri sana na wamevaa aproni za rangi ya kijani na bluu mwanamme aliye katikati yao amevaa suti ya bluu na ameshika mama mmoja mkono na huo mkono mwingine anasalimia mwanamme hapo kando yake.

Hili ni kliniki la usafirishaji inajiita Beth Mugo ambayo inashughulikia maswala ya cancer ya matiti na pia imeweza kuchorwa madakatari wakionyesha vile wanashughulikia wagonjwa.

Mwanaume huyu mwafrika, anatabasamu nzuri sana usoni. Ako na ndevu, na ameushika mswaki wa kijiti, akiutafuna ili kuwa tayari kusafisha meno yake.

Daktari huyu wa meno amevaa aproni ya rangi nyeupe, barakoa, miwani, glovu na ameinua kichwa chake. Anamhudumia mgonjwa mwanamke aliyevaa miwani na nguo ya rangi nyeusi.

Mwanaume huyu mwafrika anatabasamu nzuri sana usoni na akona ndevu. Ameshika mswaki wake wa kijiti, akiutafuna ili kuwa tayari kuweza kusafisha meno yake.

Eneo hili wamepatwa na majanga ya asili. Nyumba zimeweza kubomolewa. Na watu wamekuja kuwasaidia. Kuna afisa wa polisi na wengine wamevaa aproni za rangi nyekundu na helmeti za rangi nyeupe.

Eneo hili limepatwa na mkasa wa moto na limeteketea kabisa. Bado kuna moshi ambao unaonekana na ni mabati ambayo yamebaki. Watu wamesimama huko wakiendelea kuangalia kama kuna kitu ambacho wanaweza kuokoa.

Lori hili la rangi nyeupe limeletea watu chakula kwa sehemu zenye ukame na kuna kijana mmoja aliyesimama kwa mlango ya lori hili amevaa rangi ya bluu na kaptura na wengine wanne wamesimama wakiwa tayari wamepata chakula chao.

Wanaume hawa wamevaa aproni za rangi nyeusi na helmet za rangi ya manjano. Wako mbioni kuelekea kuokoa watu ambao wamepatwa na janga la asili. Kando yao kuna wanaume wengine ambao wamevaa rangi nyeusi na kuna gari ya rangi nyekundu.

Watu wa eneo hili wanajenga barabara zao wakitumia mabati na ni nyumba za ghorofa. Wamepatwa na mafuriko kwa sababu watu hawa wawili wanatembea kwenye maji karibu kuwafika kiunoni.

Eneo hili limekumbwa na mafuriko kwasababu tunaona nyumba zingine zimeharibika na ua ambao umezingira pia umeanguka. Watu wamefikwa na maji kwa magoti. Huku wengine wakihuzunika kuonekana mali zao ni kama zimepotea hawajui mahali pakuenda.

Eneo hili watu wamepatwa na majanga ya asili, wamesombwa na mafuriko, lakini watu wa msalaba mwekundu wamekuja kuwaokoa. Naona mmoja ameweza kubeba kijana mmoja, ili aweze kumnusuru kutokana na maji haya.

Kwenye eneo hili wakaaji wamepatwa na jambo la dharura ambayo inaonyesha ni moshi. Kwa hivyo ni kama kuna watu ambao wamechomekewa na hivyo wamekuja kusaidiwa na watu ambao wamevaa barakoa, wamevaa aproni za rangi nyekundu na mwingine amevaa aproni ya kijani kibichi.

Bwawa hili lina maji, kando kando kuna miti ilio katwa kukabaki viziki ambavyo vimekauka mbele kuna msitu na juu kuna nyaya za umeme zinazopita.

Mwanaume huyu ametoka katika idara ya wazima moto. Amevaa aproni ya rangi nyeusi na helmeti ya manjano. Ako na bomba ambalo liko na maji, ambalo anajaribu kuzima lile jengo ambalo linateketea.

Wanaume hawa wanafanya kazi mtaani, wawili wako kwa mtaro wakitoa uchafu na wengine juu wakiondoa hio takataka, kuweza kupeleka mbali isirudi kwenye mtaro. Pia, watu wa eneo hili wanapenda kujenga nyumba zao wakitumia mabati na watu wengine huko wako katika shughuli zao.

Msitu huu una miti mbali mbali kuna: iliyokomaa na mingine ni changa. Kuna mawe na pia swara ambaye amelala chini kama amekufa.

Katika hospitali hili kuna dawati la kusajilia watu na pia madaktari wameweza kuvaa aproni za rangi nyeupe na barakoa. Kuna wagonjwa ambao wamepanga foleni pale kuweza kumwona daktari na pia kuna mama mwengine anaonekana akitoka nje ya mlango.

Eneo wa jengo hili umejengwa kwa mawe na upakwa rangi nyeupe na nyeusi na pia kumewekwa chuma na nyaya. Tunaona pia kuna gari ya kubeba wagonjwa ya ambulensi na wamewakisha taa za mulikamwizi.

Katika wodi hii mhudumu wa hospitali anategeneza kitanda cha mgonjwa ili akikuja akipate kikiwa katika hali nzuri. Amevaa barakoa na pia kuna mashine za kuweza kuwapima wale ambao wanakuja kulazwa hospitalini.

Chumba hiki ni cha maabara kwa sababu kina mikroskopi ambayo inatumika kueza kupima sampuli za watu, ambazo wametolewa. Na pia kuna mashini zingine hapo kando, na dawa zimeekelewa ili kuweza kuwahudumia wateja kwa njia inayofaa.

Mwanamke huyu amevaa mavazi ya bluu, barakoa, glavu na nywele zake hazijashukua. Amejishika usoni, huku akiegemea chini, kana kwamba anaumwa na kichwa.

Daktari huyu ameeka mkono wake wa kulia kwenye ukuta na kuegemea, huku akiinama chini, kana kwamba anawaza. Shingoni mwake, amevaa mashini ya kupima joto na amevaa sheti ya rangi ya bluu.

Mwanaume huyu ako mezani ambayo kuna vitabu, miwani na tarakilishi lake. Ameinamia meza akiwa amejishika kwa mikono miwili kwenye kisogo na amevaa saa.

Mwanamume huyu amekuja hospitalini kuweza kuhudumiwa. Wote hapa wameweza kuvaa barakoa. Na anaye mhudumia, amevaa aproni ya kijani na sketi ya zambarau. Madaktari wengine huko, wamevaa nguo nyeupe.

Wanaume na wanawake hawa wako foleni wengi wao wakiwa wamevaa barakoa huku mama mmoja akiwa ameshikilia mtoto wake ili kupewa chanjo na afisa mmoja wa afya ambaye amevaa miwani na pia kuna mwanaume mwingine pale ambaye anawachukua picha.

Katika hospitali hili kuna daktari ambaye amevaa miwani na barakoa. Ameshika shindano ambalo lina chanjo la malaria kuweza kumduga kijana kwenye mkono wake ambaye amekuja hospitalini.

Mtoto huyu amelazwa hospitalini ako katika kitanda chake cha ugonjwa. Inaonekana ameugua sana kwa sababu analia na kitovu chake kinaonekana hakijapona vizuri bado kimefungwa na pia kando yake kuna mizani ya kupima uzito wake.

Kwenye chumba hiki kidogo cha kulala kuna kitanda na mafuta ambayo yameekelewa hapo juu. Kina mama wawili hawa wamevaa barakoa na mmoja hajavaa nguo na ameshika watoto wake wawili, inaonekana ni mapacha na huyu mmoja ambaye amevaa aproni ya rangi nyeupe anawafunika leso.

Waanaume hawa wawili wako uwanjani na mmoja ni mchezaji. Ameumia akicheza na hivyo anafanyiwa huduma ya kwanza karibu na goti lake akifungwa bandeji na mhudumu wa afya.

Shamba hili limeweza kupandwa migomba na kuna mmoja ambao tayari umezaa, uko na ndizi ambazo zimekomaa. Tayari hata mtu anaweza kata, aweze kwenda kukula.

Shamba hili, lina mimea tofauti, kama vile pilipili, ambayo inaeza tumika kuweka ladha kwa chakula, au kutengeneza vitoa machozi ,vitunguu maji, vya kukaangia, mgomba wa ndizi, na miti mingine inayoweza kutoa mbao, au kuni.